Gari lenye rangi ya fedha, taa zilizombele, magurudumu meusi limesimama kwenye barabara nyuma yake kuna kichaka cha kijani kibichi.

Gari aina ya matatu, lenye rangi ya fedha. Limeandikwa maandishi; "Progressive Credit". Lina magurudumu mawili meusi, na kando yake kuna magari mengine.

Kibanda cha matunda tunayoona kama; ndizi, machungwa, na kadhalika. Huku juu yake kuna paa jeusi, chini kabisa, kuna kifaa cha aina ya rangi ya samawati.

Magari yanaonekana yamesimama mahali kuliko na nyasi na miti mirefu yenye rangi ya kijani. Kuna mtu amesimama, amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi.

Kuna tomato , pilipili hoho ya rangi ya kijani na ingine tofauti, vitunguu, malimau, na pia kitu cha rangi ya samawati kilichobeba vitu vingine ndani.

Tangazo la bima ya kampuni ya Amko inaonekana ikiwa imeandikwa kwa maandishi meupe, huku kukiwa na mtu aliyevaa nguo ya rangi ya samawati, na mkono wake umeshika 𝑤𝑎 mtu mwingine.

Watu wako sokoni wanauza, kuna mnunuzi aliyevaa buibui jeusi anachagua. Tunaona tomato , mahindi, vitunguu na kadhalika.

Magari ya kifahari yameegeshwa hapa ndani, la karibu likiwa rangi ya fedha, kuna lile la samawati, lingine liko na hudhurungi imechanganywa na njano na kuna taa hapo juu.

Mwanamke aliyesuka nywele ndefu na kuvalia suruali, anaonekana sokoni akiulizia mboga, mchuuzi ananyosha mkono kumwonyesha.

Pesa zinaonekana zimeshikiliwa mkononi. Noti zile zikiwa za shilingi elfu moja, na ni kuwa zimeshikwa na vidole.

Mbele ya bango Destiny Dairies lililochorwa ng'ombe. Kuna watu wamesimama langoni wakiwa wanaangalia ndani. Mmoja ako kushoto na shati jeupe na suruali nyeusi.

Magari yameegeshwa na hili lililoko mbele liko karibu sana, linaonekana kuwa na magurudumu mawili, limeangalia upande wa mkono wa kuliam. Nyuma yake zaidi tunaona mbingu iliyo rangi kama samawati na miti iliyotapakaa mahali kote.

Samaki wenye vipande tofauti tofauti, wamewekelewa juu ya kifaa kilicho pakwa rangi ya njano, wengine ni wazima, ilihali kuna wale walio katwa katwa na kuna sinia juu pale.

Soko la viatu kadhaa wa kadhaa, kuna vile vilivyopangwa chini mstari refu, kuna vilivyoning'inia, vingine vimefungwa kwa kamba. Kuna ndogo pale chini.

Magari yameegeshwa mengi. Kuna la samawati, leupe, jeusi, na dirisha kubwa linaloleta mwangaza mwingi ndani.

Kuna mchoro hapo chini kwenye lami kadhaa meupe yameegeshwa. Nyuma kuna jumba na milingoti nyingine mirefu miwili.

Kuna magari mawili, moja limeangalia upande wa kulia na lingine mbele, liko na gurudumu, kuna taa nyekundu inaonekana limesimama juu ya nyasi za kijani.

Maduka yanaonekana yakiwa kadhaa, ijapokuwa siyo yote yamefunguliwa. Lililo wazi liko na mtu ako hapo ndani ameegemea kreti za soda nyekundu. Kando kuna maandishi Mpesa.

Karatasi iliyo na maandishi tofauti tofauti, mengine ya juu mengine ya chini ina nembo ya kuonyesha serikali upande wa kushoto na ingine upande wa kulia.

Watu wamesimama kwenye duka, mmoja amevalia nguo ya samawati, amejifunga kitambaa kichwani. Kuna mwingine sehemu yake ya kulia.

Sokoni tunaona aina tofautitofauti ya mboga na matunda. Tunaona pilipili hoho, tomato , tunaona vilivyoekezwa vitu ndani, viazi, vitunguu, na vitu vingine zaidi.

Watu wako sokoni wanauza, wengine wameketi. Kuna wale waliosimama, watu wanatembea, na vitu vimepangwa chini kama tomato viazi, mahindi.

Mtu anatembea kwenda upande wa mbele huku amevalia shati jeupe na suruali ndefu nyeusi, viatu vyeusi, mikono imekunjwa kuna aina kadhaa ya rangi tofauti ya vitu vya kuvaa miguuni.

Watu wawili wanasalimiana mikono kama imeshikana. Mwingine wake huko juu wako mbele ya gari jeupe linaloelekea mbele.

Viatu vingi vyenye aina tofauti tofauti vimewekwa pamoja. Kuna vyeupe, vyeusi vilivyo na mstari, kamba za rangi tofauti pia.

Kifaa kilichowaka taa za rangi nyekundu na bendera kadha wa kadha zikiwa zimepigwa chapa zikionyesha jinsi ya kununua na kuuza sarafu.

Viatu vya kiafrika vilivyotengenezwa kwa shanga, ngozi na vitu kadhaa vinaonekana vikiwa vimeanikwa sehemu ya juu na kuna mtu amesimama upande wa kushoto.

Bango la kuonyesha ubadilishanaji wa fedha, ikionyesha bei ya kuuza na kununua zilizoandikwa kwa rangi nyeusi na bendera za nchi hizo.

Vikapu vinaonekana vyenye rangi tofauti tofauti na vilivyoshonwa kwa ustadi. Vingine vidogo na kuna vile vikubwa, viko hapo pamoja.

Gari jeupe lillo na magurudumu mawili likielekea kulia liebeba jingine la rangi ya samawati liko barabarani na kuna kijani huko nyuma.

Karoti, hoho, viazi vinaonekana vikiwa vimepangwa kwenye vifaa tofauti tofauti moja wapo ikiwa ni ndoo kubwa nyeupe iliyo na kibandiko upande wa mbele ya rangi ya samawati.

Mti ya Kenya yenye rangi na nembo tofauti ina maandishi meusi kutoka kushoto kuenda kulia. Juu ukishuka chini ni mekundu na ikona ngao.

Mkono uliofunguka umeshika simu nyeusi, iliyo na vitufe vya rangi ya kijani na nyekundu, imeegemea ukuta wa matofali.

Gari kubwa jeusi lenye milango miwili upande huu na magurudumu mawili yanayoonekana limeegeshwa ndani ya chumba kilichowaka taa upande wa juu na sehemu zingine.

Leso za rangi tofauti tofauti zimepangwa vizuri kwa ustadi, zingine zikiangalia chini, huku kuna zilee ziko upande wa kulia na wa kushoto.

Pesa zimepangwa kwa ustadi sana, ziko na mahandishi ya rangi kadhaa. Herufi iliyoandikwa ni, "Elfu Moja." Kumeandikwa, "Kenya," pale juu.